Mfanyabiashara wa pembejeo pamoja na tiba ya mifugo, amesimama kwenye duka lake ambalo bidhaa hizi zimepangwa kwenye chanja na wakulima pamoja na wafugaji huja hapa kuchukua kwa ajili ya kuboresha kilimo na pia kwa afya ya mifugo.

Chupa nyeupe yenye picha ya ng'ombe ni dawa ya mifugo; hasa hutumika kuua kupe, viroboto, mende na wadudu wengine wanaopenda kuwashambulia wanyama hawa.

Boksi na chupa vyenye rangi nyeupe na ya kijani, nje kukiwa kumechorwa picha ya mbwa na paka. Ndani kuna dawa inayotumika kuua bakteria, hasa wanaoshambulia wanyama hao.

Dawa ya mifugo kama mbuzi, ng'ombe, kondoo; zinazotumika kutibu magonjwa yatokanayo na kushambuliwa na wadudu. Ni muhimu na ni bora, humpa imani mfugaji.

Duka la kuuza dawa za mifugo lenye vioo. Kwa juu kuna tangazo kuhusu dawa zinazopatikana ndani. Duka hili ni muhimu hasa kwa jamii ya wafugaji, na wenye uhitaji wa dawa hizi kwaajili ya mifugo yao.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama pembeni ya mbolea , kwa mbele kuna gari ambalo tayari, limekuja kuchukua na kusafirisha bidhaa hii. Ni kwa niaba ya wateja na wakulima, wanaotaka kuitumia.

Mkulima amesimama katikati ya shamba lake kubwa la nyanya ambazo zimeota vizuri anaendelea kupalilia. Hiki ni kilimo cha biashara na hutegemea kujiingizia kipato kupitia zao hili, hasa ukilinganisha uhitaji wake katika masoko.

Wakulima wapo shambani wanavuna mahindi ambayo yamekomaa na kuyapanga kwenye tenga tayari kwa kuyasafirisha. Hili ni zao la biashara linahitajika sana sokoni na viwandani, kwa ajili ya kuzalisha unga, lakini pia ni chakula.

Wakulima wakiwa shambani wanaendelea kuvuna zao lao ambalo ni viazi vitamu. Wamevipakia vizuri kwenye matenga kwa ajili ya kuvisafirisha. Na hili ni zao la biashara linahitajika sana sokoni na kwenye jamii kama kama chakula.

Shamba kubwa la nanasi ambazo tayari zimestawi na kuiva vizuri. Hiki ni kilimo cha biashara na hili zao ni tunda, linahitajika sana sokoni na viwandani, kutengeneza vinywaji na hutumiwa na Wakulima kujipatia kipato na kuendesha misha yao ya kila siku.

Mkulima yupo katikati mwa shamba la kahawa na anaendelea kuvuna, zimestawi vizuri na zimeiva tayari. Hili ni zao la biashara linahitajika sana sokoni na viwandani, na hutegemewa na wakulima kuwaingizia kipato.

Wakulima wa kilimo cha zao la kahawa wakiwa wamesimama sehemu moja, wamezivuna tayari mbichi na wanazipakia kwenye magunia na kuzisafisha kwa ajili ya kuzisafirisha kibiashara. Hili ni zao lenye tija katika jamii linahitajika sana sokoni na viwandani.

Nyanya zilizoiva vizuri zimevunwa kwa wingi zimerundwa karibu na shamba. Hili ni zao la biashara wakulima hulitumia kujiingizia kipato chao na kuendesha maisha yao ya kila siku, lakini pia linahitajika sana sokoni na mahitaji ya binadamu kama kiungo kwa chakula.

Vitunguu vingi vikiwa vimevunwa tayari vimerundwa sehemu iliyopangiliwa vizuri na kutengenezwa katikati ya shamba. Hili ni zao la biashara, na wakulima wanajipatia kipato kupitia bidhaa hii, baada ya kuuza sokoni na sehemu nyingine zenye uhitaji wa hii bidhaa.

Mwanaume mkulima amesimama chini ya mti wa parachichi; ambao tayari umetoa matunda hayo kwa wingi na umestawi vizuri. Hili ni zao la biashara linahitajika sana sokoni na viwandani, kutengeneza vitu mbalimbali ikiwemo vinywaji.

Mkulima mmoja akiwa amesimama kwenye kambichi ambazo zimerundwa pembeni mwa barabara, tayari wameshazivuna kutoka shambani na kuzisafirisha kwa ajili ya biashara na mahitaji ya kwenye jamii. Hili ni zao muhimu na inahitajika sana na kutumika kama mboga za majani.

Wakulima wa kilimo cha kahawa wakiwa wameshazivuna mbichi wamezianika chini wanaendelea kuzichambua. Ili ni zao la biashara linahitajika sana sokoni na hasa viwandani kutengeneza vinywaji mbalimbali.

Mkulima wa mwanamke akiwa amechuchumaa sehemu ya shamba, ameshika viazi mvilingo mkononi vingine amevirunda, wengine wanaendelea pia kuvuna. Hili ni zao la biashara, linahitajika sana sokoni kwa ajili ya chakula katika jamii.

Wakulima wakiwa katikati mwa shamba lao wanaendelea kuvuna mahindi mengine wameshayapakia tayari zao hili ni la biashara, linahitajika sana sokoni na viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza unga ili tupate chakula.

Mwanamke mkulima amekaa kandokando mwa barabara, mbele yake amepanga nyanya mafungu mafungu na zingine amezishika mkononi baada ya kuzivuna kutoka shamban. Hili ni zao la biashara na hapa ni sehemu ambayo hukaa kwa kuwasubiri wateja waje kufanya manunuzi na kujipatia kipato ili kukidhi mahitaji ya maisha yake.

Kahawa ambazo zimesha komaa tayari kwaajili ya kuvunwa, hili ni zao la biashara linahitajika sana sokoni na hasa viwandani kwa ajili ya kutegeneza vinywaji mbalimbali, mkulima hujipatia kipato kupitia bidhaa hii.

Wakulima wa kilimo cha mahindi, wakiwa wameshayavuna mabichi. Yapo chini na mengine wameshayapakia kwenye magunia kwa ajili ya kuyasafirisha. Hutumika kama chakula cha mifugo na cha binadamu.

Wakulima wa kilimo cha nyanya wakiwa tayari wameshamailiza kuvuna na kuzifunga vizuri, ili kusafirisha sehemu mbalimbali kwa ajili ya biashara na kujiingizia kipato kupitia zao hili na kuendelea kuzalisha zaidi.

Mkulima amesimama katikati ya mahindi ,ambayo ameshayavuna tayari, huku akiwa amejitishwa gunia moja kichwani, kwaajili ya kwenda kuyatunza na mengine kwa chakula.

Wakulima wengi wakiwa katikati ya shamba kubwa la viazi, wameinama wanaendelea kuivuna na kuivurunda sehemu kwa ajili ya kuisafirisha, zao hili ni la biashara na humpatia kipato mkulima.

Mwanamke akiwa amesimama katikati ya shamba kubwa la viazi mviringo, anaendelea kuvuna, zao hili ni la biashara na linahitajika sana sokoni, hasa kwa matumizi ya chakula na mengine.

Shamba kubwa linalojumuisha mazao mawili ya kibiashara mahindi na tikiti maji. Haya yote hulimwa hasa na wafanyabiashara, kwasababu hutumia kujiingizia kipato chao.

Mkulima wa kisasa na wa zao la biashara akiwa amesimama katikati ya shamba lake la ndizi; zimepandwa katika mistari na kwenye mashimo madogomadogo, kuzifanya kustawi vizuri na kwa ubora.

Mkulima wa mboga za majani aina ya kabichi zilizo sheheni rangi ya kijani akiwa amesimama katikati ya shamba lake akikagua. Kilimo hiki ni cha biashara na watu hukitumia kujiingizia kipato chao cha kila siku.

Wakulima watano wakiwa shambani wanavuna viazi mviringo, pembeni kuna rundo na vingine wameshapakia kwenye magunia tayari kusafirisha kwaajili ya biashara. Kilimo cha zao hili ni bora, haswa kikiwa sehemu ya ardhi yenye rutuba kama hii hustawii vizuri.

Shamba kubwa la kilimo cha matunda aina ya mapapai yaliyolimwa vizuri na kupangiliwa kwenye mstari, yamestawi tayari. Zao hili ni la biashara na linahitajika sana viwandani, hasa kutengeneza vinjwaji.

Shamba kubwa na la kisasa la nyanya , lililopangiliwa vizuri, likiwa na ambazo zishaiva na nyingine bado. Kilimo cha aina hii ni cha biashara, na watu hukitumia kujiingizia kipato katika maisha yao.

Mkulima akiwa katikati ya shamba lake kubwa la viazi mviringo anaendelea kuvuna taratibu na kuvipanga vizuri, hili ni zao la biashara inahitajika sana sokoni kwa ajili ya chakula na pia humpatia mkulima kipato .

Wakulima wa kilimo cha nanasi wakiwa katikati ya shamba wanavuna, pembeni kukiwa kuna gari ambalo wameshapakia tayari kwaajili ya kusafirisha. Zao hili linahitajika hasa viwandani kwaajili ya kutengeneza juisi.

Viazi mviringo, vikiwa vimeshavunwa tayari na vimepangwa kimakundi makundi mwanzo mwa shamba kubwa la zao hili. Watu hupendelea kulima, hasa wakati wa mvua, ili kuvuna zaidi.

Pilipili hoho nyingi zilizofungwa kwenye matenga kando kando mwa barabara, pembeni kuna wakulima ambao wamezitayarisha. Zao hili ni la biashara, na linahitajika sokoni kwa matumizi ya chakula.

Wakulima wakiwa shambani wameinama wameshika jembe, mbele yao kuna ndoo ambapo wanavuna viazi na kuviweka ndani. Zao hili ni la biashara na linategemewa sana sokoni hasa kwa ajili ya chakula.

Magunia ya viazi mviringo yaliyofungwa vizuri tayari kwaajili ya kusafirishwa. Zao hili ni bora na ni muhimu inauhitaji mwingi sokoni hasa kwaajili ya chakula.

Mwanamke akiwa ameshika beseni la kijani, ndani kuna kahawa ambazo anazivuna. Zao hili, ni muhimu na ni la biashara. Watu hulitumia kujiingizia kipato, na kuendesha maisha yao ya kila siku.

Wakulima wa kilimo cha nanasi, wakiwa tayari wameshamaliza kuvuna na wamezifunga kwenye matenga, wakisubiri kusafirisha kwaajili ya mahitaji ya viwandani na ya nyumbani.

Mkulima amesimama katikati ya shamba kubwa la nanasi na amevuna mbili amezishika mkononi mwake. Hili ni zao la biashara na ni aina ya tunda ambalo linahitajika sana sokoni na viwandani kwa ajili ya kutengeneza vinywaji.

Mkulima wa kilimo cha nanasi, akiwa ameshazivuna tayari amezipeleka sokoni, anazitengeneza vizuri kwaajili ya kuwauzia wateja. Aina ya zao hili, ni bora na linahitajika sana hasa katika viwandani kwaajili ya kutengeneza juisi.

Mama mkulima akiwa amesimama katikati ya mahindi ambayo ashayavuna mengine ameyashika mkononi, zao hili ni la biashara na hutumika kuzalisha unga kwa ajili ya chakula na bidhaa nyingine mbalimbali.

Mkulima akiwa amechuchumaa katikati ya shamba lake huku ameshika mche wa mgomba, ambapo ameshatayarisha shimo tayari kwa ajili ya kuipanda. Hili ni zao la biashara linalotoa matunda, lakini pia kama chakula.

Wanaume wawili wakulima waliovaa mashati ya kijani, wameshika mapanga mkononi, wakiwa tayari wameshamaliza kuvuna ndizi na wamezipanga vizuri kwa ajili ya kuzisafirisha.

Wafanyabiashara wakiwa wamesimama pembeni mwa ndizi ambazo wamezivuna kutoka shambani na wamezipanga tayari barabarani, kwa ajili ya kuziuza, zao hili ni la biashara na linahitajika kwa ajili ya chakula , lakini pia na viwandani kwa ajili ya kutengeneza vinywajili.

Wakulima wenye furaha wa kilimo cha viazi mviringo, wakiwa shambani wanavuna na kutayarisha vizuri zao hili, kwaajili ya kuliingiza sokoni kibiashara na kama chakula katika jamii yao, na sehemu nyingine.

Mkulima wa zao la biashara akiwa kwenye shamba lake kubwa la mapapai, ambayo yameshakomaa na mengine yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa. Ni kilimo bora sana ukilinganisha na uhitaji wake katika soko na kwenye jamii.

Wakulima wawili mwanamke na mwanaume, wakiwa shambani wanaendelea kuvuna mahindi, wameshakusanya rundo kubwa tayari kwa kuyapakia na kuyasafirisha. Zao hili ni la biashara na lina uhitaji mwingi sokoni hasa kwaajili ya chakula.

Shamba kubwa na la kisasa la kahawa zilizochanua maua meupe kama hatua muhimu ya ukuaji. Zao hili ni la biashara, na linahitajika sana viwandani kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vinywaji.

Nyanya nyingi zimeiva na zimestawi tayari, zimepandwa kwenye magunia ambayo kumewekwa udongo na kumwagilia maji. Hii ni aina ya kilimo ambacho mkulima hukifanya na kujihakikishia usalama wa zao lake, hasa kuepukana na wadudu lakini pia na ukosefu wa mvua.

Shamba kubwa la mahindi yaliyoota vizuri na kupangiliwa kwenye mstari, pia kuna matikiti maji ambayo yameshastawi. Haya mazao yote ni ya biashara, na yanahitajika sana sokoni. Lakini pia humuingizia mkulima kipato baada ya kufanya mauzo.

Shamba kubwa la mapapai ambayo, yamelimwa vizuri na kupangiliwa kwa mistari yamepaliliwa katika ubora wa hali ya juu sana, na yamestawi tayari kwajili ya kununuliwa lakin pia kwajili ya kutengeneza kinywaji.

Viroba vidogo vilivyowekewa udongo. Vimeoteshwa mbegu ikiwa ni sehemu ya mkulima anayoifanya kwenda kupanda sehemu nyingine ya shamba, ili kuvuna zaidi kutokana na uzalishaji huu.

Mkulima amesimama katikati ya shamba lake kubwa la kilimo cha tikiti maji, moja amelibeba begani, mengine ameshayavuna tayari yapo chini. Zao hili ni la biashara na hutumika kama tunda na linahitajika sana sokoni.

Vikopo vidogovidogo vyenye rangi nyeusi, vimewekewa udongo ndani na kuoteshwa mbegu, hii ni njia ambayo inayotumiwa na wakulima kuzalisha na kwenda kupanda sehemu mbalimbali mashambani.

Mkulima akiwa amesimama mbele ya rundo kubwa la kabichi ambazo ameshazivuna tayari shambani, na kuzipanga ili azisafirishe. Hili ni zao la biashara linahitajika sana sokoni kama mboga ya majani.

Mapapai mengi yaliyolimwa na kupangiliwa vizuri shambani, tayari yamestawi. Kilimo cha aina hii ni cha biashara, na wakulima hupendelea hasa, hutumia mda mchache kukomaa.

Shamba kubwa la vitunguu vilivyolimwa kwa mstari pembeni kumepitishawa mabomba kwa ajili ya umwagiliaji wa maji, vimestawi tayari, hili ni zao la biashara na linahitajika sana sokoni hasa kwa matumizi ya chakula kutumika kama kiungo.

Shamba kubwa lililopaliliwa vizuri na kutengenezwa kwa ubora wa hali ya juu, katikakati kuna mashine kubwa bora na ya kisasa yenye majembe mbele yanayolima. Hii ni kwa ajili ya kurahisisha kazi na kutengeneza sehemu kubwa ya shamba kwa mda mchache.

Mkulima akiwa katikati ya shamba lake ana mashine kubwa ya kisasa ya kulimia. Anaendelea kufanya kazi, hii ni dhana ambayo hutumika kurahisisha kazi na hasa katika kilimo cha kisasa.

Mabomba yenye rangi nyeupe na matundu kwa juu yameoteshwa kabichi, ambazo tayari zimestawi. Hiki ni kilimo kinachotegemea maji bila udongo, na mtu anaweza akakifanya sehemu yoyote ile.

Mashine kubwa na ya kisasa ya kulimia ikiwa katikati ya shamba na ishafyeka kiasi kikubwa cha nyasi, hii hutumika kurahisisha na kuifanya kilimo kuwa bora zaidi na kutengeneza sehemu kubwa kwa muda mchache.

Shamba kubwa la nyanya, nyingi zikiwa zimeiva zilizopandwa kwenye mashine za kisasa. Kilimo cha aina hii , ni bora na ni kizuri kwasababu kinaendana na kila hali ya mazingira.

Mashine ya kulimia ya kisasa na yenye rangi ya kijani, ikiwa katikati mwa ardhi, kwa mbali kukiwa kuna milima yenye uoto wa asili. Aina hii ya dhana, hutumika katika kilimo, na hurahisisha kazi.

Mashine kubwa ya kisasa ya kulimia, ikiwa katikati mwa shamba, inasawazisha udongo. Utumiaji wa dhana hii ni bora na ni muhimu sana, kwa sababu hurahisisha kazi, na hutengeneza sehemu kubwa kwa mda mchache.

Mashine kubwa na bora ya kisasa, yenye rangi nyekundu, ikiwa katikati ya shamba. Kilimo hiki cha kisasa, kinahitaji vifaa kama hivi, ili kurahisisha kazi kwa muda mchache.

Mkulima akiwa shambani kwake analima kwa kutumia mashine ya kisasa ndogo, zana hii ni muhimu na huendana na teknolojia ya sasa kurahisisha kazi hasa kwa wakulima wanapokuwa mashambani kutengeneza sehemu kubwa kwa muda mchache.

Mkulima akiwa ndani ya mashine ya kulimia huku akiendelea kusawazisha udongo ambao alikua ameulima. Aina hii ya zana hutumiwa hasa katika sehemu ambazo ni ngumu.

Wakulima wawili wakiwa wameketi juu ya mashine kubwa na ya kisasa ya kulimia, yenye majembe mengi nyuma, tayari kwa kuandaa shamba kwa msimu mpya. Kwa mbele yao kuna mahindi ambayo yameshastawi vizuri.

Mkulima wa kilimo cha kisasa akiwa shambani na trekta ya kulimia, na akiendelea kutumia dhana hiyo ya kisasa, kuandaa shamba lake ambapo hurahisisha kazi hiyo na kutengeneza sehemu kubwa kwa muda mchache.

Mashine yakukatia nyasi yenye matairi chini, mapanga pembeni ya rangi ya njano. Hii dhana hutumika kuandaa mashamba hasa wakati unapo karibia wakulima.

Mashine kubwa na ya kisasa yenye rangi mbili nyeusi na nyeupe, nyuma ikiwa na fekeo linaenda linakata nyasi, aina hii ya zana hutumika shambani, na humrahisishia kazi mkulima na kutengeneza sehemu kubwa ya shamba kwa muda mchache.

Watu wawili wakiwa wamesimama pembeni mwa bwawa la kufugia samaki, huku wameshika nyavu wakizidumbukiza bwawani. Ufugaji wa aina hii ni salama, ukilinganisha na mtu kwenda kuvua baharini, ziwani au mtoni.

Samaki wadogo wadogo na wakubwa, wakiwa kwenye chombo maalumu na cha kisasa cha kufugia. Aina hii ya uzalishaji, ni bora na ni muhimu, kwa sababu huepukana na kwenda baharini, ziwani, mtoni.

Samaki wekundu wakiwa chini ya maji, pembeni kuna nyasi, mawe na mchanga. Hutumia sehemu hii kujitafutia chakula lakini pia kujificha pale wanapokuwa wanawindwa.

Bwawa kubwa lililojengwa vizuri na kuezekwa kwa juu, na ndani limejaa maji, kumefugwa samaki. Ni aina ya uzalishaji ambao hauhitaji kwenda kuvua sehemu yeyote, bali hapahapa.

Bwawa dogo lililozungushiwa mawe pembeni kudhibiti maji yasitoke, ndani kunafugwa samaki. Pembeni kuna ndege, lakini kuna pia na kobe. Hii nisehemu ya ufugaji salama, unaomuepusha mfugaji kwenda baharini au ziwani.

Samaki wengi wakiwa ndani ya bwawa, ambalo limejengwa kisasa na kuwekewa mifumo ya maji, pia chini kuna chakula kwa ajili yao. Huu ni ufugaji wa sasa na unaendana na mazingira ya sasa.

Samaki wenye rangi tofauti tofauti wakiwa ndani ya maji eneo ambalo limefungwa kwa juu, hii ni aina ya ufugaji ambao mtu atarajii kwenda ziwani kuvua wala baharini, bali hutenga eneo lake maalum na kuwafuga.

Bwawa kubwa lililojengwa vizuri na kuwekewa uzio pembeni, limejaa maji lakini katikati kuna nyavu ambazo ndani yake kuna samaki. Huu ni ufugaji wa kisasa, ambao hauhitaji mtu kwenda ziwani wala baharini.

Viroba vilivyopangwa mbele ya nyumba huku ndani tayari vikiwa vimeshajazwa bidhaa za chakula, kama mahindi, maharage, mihogo na ulezi, kwaajili ya wateja.

Mahindi, maharage, njegere yakiwa yamewekwa kwenye viroba vyeupe na yamepangwa vizuri. Hizi zote ni bidhaa za chakula hutunzwa sehemu maalumu kwa ajili ya baadae.

Maji ya mto tililika yamekatiza katikati ya msitu mkubwa wenye miti mirefu, kumejengwa daraja ambalo ni kama kivuko kwa watu ambao wanatembelea eneo hili, panapendeza na panavutia na nihifadhi ya wanyama mbalimbali.

Msitu mkubwa wenye uoto wa nyasi lakini hasa miti mirefu hili ni eneo la asili na hutumika kama hifadhi kwaajili ya wanyama na watu kuja kutembelea kwa kutalii na kufurahia mandhari ya eneo hili.

Mto wenye maji tiririka uliokatiza katikati ya msitu mkubwa wenye miti mirefu, hili ni eneo lenye uasilia na watu hupendelea kuja kutembelea kama sehemu ya kutalii, lakini pia ni hifadhi kwa wanyama.

Mkulima ameshika dumu lenye rangi ya kijani na mfuniko mweusi lenye matobo matobo, ambapo yupo anamwagilia bustani yake. Ameotesha miti kwa ajili ya kwenda kupanda sehemu mbalimbali.

Mto wenye maji yanayo tiririka, ukiwa umekatiza katikati ya msitu, wenye miti mirefu na uoto wa asili, lakini pembeni kumejengwa kivuko, na hii ni kwa ajili ya watu wanaotaka kutembelea eneo hili.

Watu wakiwa wamesimama, chini kuna miti iliyooteshwa kwenye viroba ambavyo ndani kuna udongo wenye rotuba; mmoja akiwa ameushika na kuelezea faida zake na umuhimu wa kupanda miti hii.

Alama ya mshale nyeupe, iliochorwa barabarani ikionyesha njia ya kwenda kwenye msitu, wenye uoto wa asili, majani, miti wenye kupendeza na kuvutia.

Mbegu nyingi zilizooteshwa kwenye mfuko wa rangi ya kijani, wakulima wakiwa wanaziandaa, kwa ajili ya kuja kuzipandikiza sehemu nyingine. Uzalishaji huu ni bora na hutoa kiasi kikubwa, kwa ajili ya kwenda kupanda sehemu nyingine.

Mabomba yenye rangi nyeupe na juu yana matundu madogo kumeoteshwa mboga za majani ambazo zimestawi tayari, hii ina aina ya kilimo cha kisasa ambacho hutegemea maji na ni salama kwa mkulima.

Mabomba madogo madogo meupe yalilyo pangwa vizuri, kwa juu yanamatundu ambako kumepandwa mboga za majani zimeota na kustawi tayari. Hiki ni kilimo kinachotegemea maji tu, na ni boara kwa mkulima kwasababu ababu hekitemeani na msimu.

Mabomba madogo yenye rangi nyeupe yamewekewa matobo kwa juu na kuoteshwa kilimo cha mboga za majani, hiki ni kilimo rafiki kwa mkulima kwasababu hakiendani na msimu, haijaeishi msimu wa kiangazi au wakati wa masika.

Mboga za majani zikiwa zimeoteshwa kwenye ndoo kubwa yenye rangi nyeusi, kwa juu ina mfuniko wa njano na matundu madogo madogo manne, hiki ni kilimo kinachotegemea umwagiliaji tu bila kuwepo kwa udongo na ni bora zaidi kwa sababu hakiendani na msimu ,muda wowote ule mtu anaweza kukifanya.

Mabomba manne yenye rangi nyeupe na matundu madogo madogo kwa ndani kumuoteshwa mboga za majani na zimestawi vizuri, hiki ni kilimo kinachotegemea maji pekee na humwezesha mkulima kukifanya eneo lolote lile .

Mabomba yenye rangi nyeupe ya mistari mitatu iliyopangiliwa kwenda juu, katikati yana matundu madogomadogo ambayo huoteshwa mbegu za mbogamboga za majani. Hiki ni kilimo kinachotumia maji.

Mabomba meupe yenye matundu madogomadogo, yaliyopangwa kwa mstari. Yakiwa yameoteshwa mboga za majani. Aina ya kilimo hiki hutumia maji na hufanya kuwa bora zaidi.

Mabomba manne meupe yenye matundu matundu madogo ya kupitisha maji, yakiwa yameoteshwa mboga za majani. Aina ya kilimo hichi ni bora kwasababu huendana na hali ya mazingira bila kujali wakati wa mvua au wa jua.

Mabomba mawili yenye matundu madogo madogo yaliyooteshwa mbegu na kuwekewa udongo, aina hii ya kilimo ni kizuri na ni bora kwasababu hakitegemei mvua wala jua, hustawi kwa wakati wowote.

Mimea aina ya mchicha, ikiwa imeota vizuri, kwenye mabomba maalumu yanayotumia maji. Kilimo hichi ni bora, kwasababu hakitegemei udongo na mvua, badala yake hupandwa na kuwekewa virutubisho muhimu, vinavyohitajika kwa ukuaji.

Bomba jeupe lenye matundu madogo madogo, likiwa limeoteshwa mboga za majani, hiki ni kilimo cha umwagiliaji ambacho hutegemea maji tu, na huweza kukifanya sehemu yeyote bila kujali msimu.

Mabomba mengi yenye rangi nyeupe na matundu madogo madogo kwa juu yaliyoteshwa mboga za majani lakini pembeni kuna miti ambayo kwa juu imefunikwa kwa ajili ya kuyakinga na jua ,hiki ni kilimo kinachotegemea maji.

Bomba jeupe lenye matundu madogo madogo pembeni yaliyopandwa mbegu tofauti. Hiki ni kilimo cha kisasa kinachotumia maji bila udongo na ni muhimu kwa wakulima kwa sababu hakina msimu na kinaweza kikaanzishwa sehemu yoyote.

Kuku wengi wakiwa kwenye banda lao wamewekewa chakula kwenye vifaa maalumu lakini pia pamoja na maji wanaendelea kula, huu ni ufugaji wa kisasa kwa ajili ya kuzalisha mayai lakini pia na nyama na ni biashara pia kwa jamii.

Mashine kubwa bora ya kisasa ya kulimia, ikiwa katikati ya shamba kubwa lililotengenezwa matuta na kuoteshwa mboga za majani, linaendelea kusafisha na kuyafanya mazao yawe salama . Hii ni aina ya dhana inayotumika kwa sasa, na hurahisishia kazi mkulima.

Wafanyakazi wawili wakiwa ndani ya kiwanda kidogo wamevaa sare za kijani, kofia nyeupe na barakoa mdomoni, wameshika maboksi wanaendelea kupakia parachichi. Hii ni sehemu ambayo huzitunza vizuri na kwa ajili ya kusafirisha sehemu mbalimbali.

Mkulima akiwa amechumaa chini ameshika ndoo, mbele yake kuna rundo la vitunguu anaendelea kuvipakia. Lakini pembeni kuna ambavyo ashaviweka kwenye viroba, hili ni zao la biashara linahitajika sana sokoni na hasa kwa matumizi ya viungo kwa chakula.

Ng'ombe wengi wakubwa, wakisasa, wenye rangi zilizochanganya, (nyeupe na nyeusi), wapo kwenye zizi lililojengwa kwa uimara na juu kuezekwa kwa mabati, ili kudhibiti mvua na jua; huu ni ufugaji bora.

Shamba kubwa la kilimo cha mboga za majani aina ya kabichi zilizostawi tayari, zimepandwa vizuri kwa kupangiliwa kwenye mstari, na hii humsaidia mkulima hasa katika umwagiliaji kuwa rahisi bila kufanya uharibifu.

Wakulima wakiwa shambani wameinama huku wanaendelea kupalilia magugu kwenye mazao yao. Aina hii ni nzuri na hufanya mazao kuwa bora na kukidhi mahitaji ya kibiashara.

Shamba la nanasi la kilimo cha kisasa, linaloendeshwa kwa mfumo wa kisasa wa kilimo cha biashara, kuzalisha maelfu ya nanasi kila msimu, pia mimea imepandwa kwa mpangilio wa kitaalamu , unaosaidia katika umwagiliaji.

Mkulima akiwa ndani ya mashine kubwa na ya kisasa ya kulimia yenye majembe mawili nyuma, hii nidhana ambayo hutumiwa na hutengeneza sehemu kubwa ya shamba kwa muda mchache.

Mahindi ambayo tayari yashaavunwa, yametandazwa kwenye chanja kwa ajili ya kupepeta. Hii ni hatua ambayo hufanywa na mkulima, kuyaandaa kwa ajili ya kutengeneza unga na kwa matumizi mengine mbalimbali.

Banda kubwa lenye mifugo aina ya nguruwe ndani, wenye afya nzuri; aina hii ya ufugaji ni wa kisasa na hukidhi mahitaji ya nyama hasa viwandani na sehemu nyingine kwenye jamii.

Vifaranga vingi vya kuku vikiwa bandani pembeni vimewekewa chakula. Aina hii ya ufugaji wa kisasa na huzalisha kwa wingi, hivyo kukidhi mahitaji ya chakula na viwandani.

Kabichi zikiwa zimestawi vizuri sana na kwa ubora, mbali yanaonekana mabomba ya umwagiliaji. Hii inathibitisha umuhimu wa kilimo cha viwandani, kwa kuzingatia mbinu za kisasa, zinazotumika kuboresha bila kujali wakati wa mvua, au wakati wa jua.

Mboga za majani aina ya kabichi zilizopandwa kwenye mstari na kustawi vizuri, kilimo cha aina hichi ni cha kisasa na hutumia mashine hasa katika umwagiliaji na kuhakikisha sehemu zote zinapatwa na maji.

Shamba la zao la ndizi kubwa lililopandwa kwa mistari na kustawi vizuri . Kilimo hiki kinahitaji udongo au mbolea yenye rutuba kusaidia katika ukuaji .

Nyanya zikiwa kwenye hatua nzuri ya ukuaji ikiwa ni bado tu muda kidogo kukomaa, zimelimwa vizuri kwenye matuta. Chini kumepitishwa mabomba meupe yenye matobo madogo kwa ajili ya umwagiliaji. Kilimo hiki ni cha biashara na ni cha kisasa.

Shamba kubwa la mahindi yaliyoota vizuri, yamesheheni rangi ya kijani. Hii ina maana mkulima ameliandaa vizuri lakini pia ametumia mbegu iliyo bora na zao hii ni la biashara, linahitajika sana sokoni kwa ajili ya chakula na matumizi mengine.

Vifaranga vya kuku vyenye rangi nyeusi na nyeupe vikiwa ndani ya banda, chini kumemwagwa chakula, vinaendelea kula. Ufugaji huu ni wa kisasa; huzalisha kuku wengi kwa muda mfupi.

Mabomba madogo yamekatiza katikakati ya matuta shambani, kwenye kilimo cha viazi mviringo. Hii ni aina ya umwagiliaji ambao, mkulima anautumia hasa kuendana na hali ya hewa, wakati wa kiangazi na wakati wa mvua na humsaidia kuvuna kwa wakati.

Shamba kubwa lililolimwa kwa matutamatuta, na kupitishiwa mifereji katikati inayopitisha maji. Huu ni mfumo wa umwagiliaji ambao humfanya mkulima kutotegemea majira ya mvua au kiangazi.

Mfumo wa maji ambao umefungwa katikati ya shamba. Hiki ni aina ya kilimo cha umwagiliaji, ambacho ni cha kisasa na hupendwa kufanywa na watu kwa sababu huhimili hali ya hewa hasa katika kiangazi.

Mabomba yenye matundu madogo madogo , yanayotoa maji yaliyokatiza katikati mwa shamba. Aina hii ya umwagiliaji ni mfumo wa kisasa na bora. Na wakulima wanashauriwa kuutumia , ili kuepuka kiangazi.

Bustani iliyolimwa mboga za majani, katikati kumepita mabomba yanayotoa maji aina hii ni mfumo wa umwagiliaji na kilimo hiki ni bora na cha kisasa kwa sababu hakiendani na msimu iwe wakati wa jua wakati wa mvua, mkulima atalima vizuri nakufaidi mazao yake.

Mkulima akiwa amesimama katikati ya bustani yake huku mkononi mwake ameshika bomba linalotoa maji, anaendelea kumwagilia mbegu alizoziotesha kwenye mifuko iliyofungwa udongo ndani.

Mabomba yaliyokatiza shambani yenye matundu madogo madogo yanayotoa maji, mfumo huu ni wa umwagiliaji, hutumika pale hasa mvua zinapokuwa hazitoshi au hazipo kabisa. Na hii umsaidie mkuima kutojali majira.

Wanyama aina ya pundamilia wengi wakiwa wamesimama sehemu iliyo tambarare kuna nyasi nyingi. Kwa mbele kuna msitu wa miti mirefu. Hili ni eneo la mbuga linapendeza lakini pia linavutia, na watalii huja kufurahia mandhari yake.

Barabara ya mchanga iliyokatiza katikati ya msitu wenye miti mirefu, hili eneo linapendeza na linavutia kwa uhalisia wake, watu huja eneo hili kutembea na kutalii, lakini pia hutumika kama hifadhi kwa wanyama.

Eneo kubwa ya tambalale lenye nyasi zilizokauka kwa sababu ya jua katikati kumekatiza barabara kwa mbali Kuna mlima. Eneo ili ni la asilia linapendeza na linavutia, watu huja hapa nakutalii na kufurahia pia mandhari Yake.

Barabara imekatiza katikati ya mbuga za wanyama, sehemu ambayo ni tambarare. Pembeni kuna swala lakini kwa mbali kuna milima na mabonde. Hili ni eneo la asili, linapendeza, linavutia; na watalii huja hapa kufurahia mandhari yake.

Wanyama pori ambao ni pundamilia na twiga wapo sehemu ya hifadhi wanaendelea kula majani eneo hili linavutia linapendeza hasa ukilinganisha uhalisia wake na watu huja hapa kwajili ya watalii lakini pia kufurahia madhari yake.

Makazi ya watu yapo sehemu tambarare, yenye miti na mto wa maji uliokatiza mbele yake lakini pembeni kuna milima na mabonde, yaliyojawa na misitu. Eneo hili lina uhalisia wake linapendeza na linavutia.

Sehemu ya mbuga za wanyama iliyo tambarare, kuna wanyama kama pundamilia lakini pia kuna swala wengi; kwa mbele kuna mlima mrefu ambao umejawa msitu wa miti. Eneo hili linapendeza linavutia na ni kitovu cha utalii, watu huja kutembea na kufurahi mandhari yake.

Sehemu ya mashamba yaliyopo kwenye muinuko kumekatizwa barabara ambayo inaelekea kwenye makazi ya watu, kwa mbali kuna milima na mabonde yaliyojawa miti na nyasi, eneo hili linapendeza linavutia na lina uharisia wake watu hupenda kuja kutembelea na kufurahia mandhari yake.

Milima mirefu ya mawe iliyojawa barafu. Hili eneo linapendeza na linavutia na hasa wakati wa baridi ndo hujitokeza kuwa na uasilia wa namna hii. Watu huja kutembea kama utalii lakini pia kufurahia mandhari yake.

Bonde kubwa limezungukwa na milima pande zote, katikati kuna makazi ya watu lakini pia kuna shughuli za binadamu zinazoendelea kama kilimo. Eneo hili linavutia na linapendeza kutokana na muonekano wake ulivyo.

Mto wa maji tiririka ukiwa umekatiza katikati ya msitu iliyojaa miti na nyasi, eneo hili ni la asili na linapendeza linavutia kwa mandhari yake. Watu hupenda kuja kutembelea kufurahia.

Barabara ya mchanga iliyokatiza katikati ya hifadhi yenye miti, nyasi; mbele Kuna milima na mabonde iliyosheheni uasilia wake. Hapa watu huja kutalii lakini pia kufurahia mandhari ya eneo hili.

Sehemu ya tambarare iliyojaa nyasi nyingi zimesheheni rangi ya kijani, kwa mbali kuna msitu. Hili ni eneo la asili hupendelewa na watu kuja kutalii, lakini pia hutumika kama hifadhi ya wanyama.

Mto wa maji tiririka umekatiza katikati ya pori kubwa, lililojaa misitu na nyasi. Hii ni sehemu ya asili inapendeza, wanyama hukaa hapa kama hifadhi lakini pia watalii hupendelea kuja kutembelea eneo hili na kufurahia mandhari yake.

Eneo kubwa la mbuga lililojawa miti na nyasi za kukauka, mwanzoni kuna makazi ya watu lakini kwa mbali kuna milima na mabonde inayopendeza. Hili ni eneo la asili watu huja kama kutalii lakini pia hutumika kama hifadhi kwa wanyama.

Sehemu kubwa ya tambarare yenye nyasi zilizokauka kwa jua, katikati kuna miti miwili, kwa mbali kuna milima. Eneo hili ni la asili, hupendelewa na watu kuja kutembea kama kutalii lakini pia kufurahia mandhari.

Milima na mabonde yenye uoto wa miti na nyasi, eneo hili ni la asili watu hupendelea kuja kutembea na kufurahia mandhari yake lakini pia na wanyama huitumia kama hifadhi yao.

Muonekano wa asili ambao umeundwa kwa milima, mabonde , na uoto wa miti na nyasi asilia. Mazingira haya ni muhimu, na hutumika kama hifadhi ya wanyama, na malisho ya mifugo mbalimbali. Pia huwa sehemu ya utalii , kwa watu wanaopenda uasilia wa sehemu.

Sehemu ya tambarare, yenye nyasi za asili, zilizo sheheni rangi ya kijani. Pembeni kukiwa na mashamba , lakini kwa mbali kunaonekana milima na mabonde na kuifanya sehemu hii kuwa ya kuvutia.

Sehemu ya tambarare yenye nyasi zilizokauka kwasababu ya jua huku kukiwa na watu wawili wakitazama mlima wa mawe kwa mbali. Eneo hili ni la asili na hupendelewa na watalii.

Barabara ya mchanga, iliyokatiza katikati ya msitu, ambao una ukame kwa sababu ya jua. Eneo hili, ni la kuvutia kwa sababu ya muonekano wake, na watu hupenda kuja kutembelea, kama sehemu ya asili, na kufurahia uasili wa eneo hili.

Twiga wakiwa wamesimama sehemu ya mlima, wa eneo ambalo mbele yake ni tambarare iliojawa uoto wa asili. Eneo hili, hupendelewa na wanyama hasa kuifanya kama makazi yao na kutafuta chakula.

Mlima mrefu, wenye uoto wa asili, mvua hunyesha mara kwa mara na watu hupenda kuja kutembelea na kufurahia hali ya hewa, na kuwa sehemu ya kuvutia.

Mandhari ya asili mazuri na yenye kuvutia , yaliyopo pwani mwa bahari, ni sehemu tulivu ambayo watu hupenda kwenda kutembelea , kama sehemu ya kupumzika lakini wengine huenda kabisa sehemu ya bahari , na kuogelea na kufurahia uasili wa eneo hilo.

Mnyama aina ya swala anaruka anakatiza kwenye barabara iliyo katikati mwa hifazi yenye uoto wa nyasi na miti kidogo. Eneo hili ni la asili na ni hifadhi, watu hupenda kuja kutembelea kwa ajili ya utalii.

Barabara ya lami imekatiza katikati ya milima na mabonde yenye uoto wa asili, misitu. Eneo hili linapendeza, linavutia; na watu huja kutembea, kufurahia na kutalii.

Eneo la asili lenye uoto wa kijani mabonde na milima mirefu ya mawe, kwa juu kumetanda mawingu. Mazingira haya ni asilia, watu hupendelea kuja kutembea, kufurahia lakini pia na kufanya utalii.

Milima, mabonde iliyojaa uoto wa asili mashamba, miti lakini pia kuna makazi ambayo wanaishi watu, na kuendesha maisha yao. Eneo hili nila asili na linavutia.

Sehemu tambarare yenye nyasi. Kwa mbele kunaonekana milima na mabonde iliojawa uoto wa misitu, eneo hili ni la asili hutumika kama hifadhi, lakini watu hupenda kuja kutembelea na kufurahia uhalisia wa hapa.

Mbuzi wakiwa kwenye banda ambalo limejengwa kwa mbao, na kuzungushiwa miti. Mbele yao kuna nyasi wanaendelea kula. Hii ni aina ya ufugaji ambao unafanywa na jamii kwa ajili ya kitoweo, lakini pia na biashara.

Beberu lenye rangi nyeupe na mapembe marefu yaliyolalia nyuma, limesimama sehemu yenye nyasi. Watu hupendelea sana kufuga mbuzi wa aina hii kwaajili ya nyama.

Mbuzi wengi wenye rangi nyeupe, wakiwa ndani ya zizi lililojengwa kwa kuzungushiwa miti pembeni. Watu hufuga mifugo ya aina hii kwa ajili ya kujipatia maziwa na nyama.

Mfugaji mwanamke amevaa barakoa mdomoni amesimama katikati ya banda la kuku wa kisasa ambao ni wengi, wamewekewa mazingira mazuri ya kuwekewa chakula na maji huu ni ufugaji wa kisasa.

Maharage, mahindi, ulezi, kahawa, zikiwa zimefungwa kwenye viroba tayari, kwa ajili ya kuzitunza. Hizi ni mbegu ambazo watu huzitumia baada ya msimu mmoja, kupanda na kuzalisha tena.

Mahindi yaliyoota vizuri yamepandwa kwa mstari kwenye shamba. Hili ni zao la biashara na hutegemewa na wakulima kujiingizia kipato chake lakini pia huzalisha kama mbegu hizi kwenda kupanda sehemu nyingine.

Mazao yatokayo shambani kama: mahindi, maharage, mihogo, ulezi na njugu mawe, yamepepetwa tayari na kutengenezwa vizuri, wameyapakia kwenye magunia kwa ajili ya biashara.

Wakulima wanne wakiwa eneo la bustani, wanaendelea kuchambua udongo kuuwekea mbolea lakini pia kutengeneza matuta, kwa ajili ya kuotesha mbegu. Hii ni ili badae waje wakazalishe sehemu kubwa na kwenda kupanda mashambani.

Mfuko wenye mbegu za mboga za majani, uliofungwa vizuri na kuchorwa picha nje. Hii ni kwa ajili ya kuwavutia wakulima ambao wanataka kununua kwa ajili ya kwenda, kuzalisha na kupanda sehemu kubwa ya shamba.

Duka la kuuza mbegu za mazao ilosheheni aina mbalimbali, huku juu yakiwa yamewekea mabango yenye matangazo ya majina. Aina hii ya uzalishaji ni muhimu kwa wakulima.

Mama mfanya biashara akiwa dukani amesimama, huku mezani kwake, kuna aina tofauti ya mbegu za kilimo, anazozalisha na kuziuza kwa wakulima. ni muhimu kuzitumia , kwaajili ya kupata bidhaaa iliyo bora baadae.

Shamba kubwa la mahindi yaliyolimwa kwa matuta na kupangiwa kwenye mstari katikati kumepitishwa mabomba yanayotoa maji kwa ajili ya umwagiliaji, uzalishaji huu ni mzuri na husababisha mmea kuota ukiwa na afya na kuzaa matunda yaliyo bora.

Mbegu nyingi zilizooteshwa kwenye viroba vidogovidogo vyeusi, ndani kukiwa kumewekwa udongo wenye rutuba. Aina hii ya uzalishaji ni bora na muhimu kwa wakulima wanaohitaji kupanda.

Miche ya mbegu iliyooteshwa kwenye makopo yenye rangi nyekundu imewekwa kwenye boksi maalumu. Uoteshaji wa aina hii huzalisha mbegu zilizo bora na zinazostahimili hali ya hewa kwenye mazingira tofauti.

Mbegu za mboga za majani, zikiwa zimeoteshwa vizuri kwenye udongo wenye rutuba, mbolea na kumwagiliwa maji, hii ni nzuri huzalisha zaidi na kwenda kupanda sehemu nyingine.

Mbegu zilizooteshwa ndani ya kopo lilowekewa udongo na mbolea na kumwagiliwa maji. Aina hii ya uzalishaji ni bora na ni salama na hutoa kiasi kikubwa cha mahitaji kwa wakulima.

Mbegu za nyanya zilizofungwa tayari kwa ajili ya kwenda kuzalisha maeneo mbalimbali zikiwa zimefungwa vizuri. Na hii ni bora kwa sababu huandaliwa kwa uangalizi na kuwekewa dawa zinazoweza kuua wadudu wanaopenda kushambulia mmea huu.

Mahindi yakiwa yamepakiwa kwenye viroba, yamepangiliwa kwenye mistari. Pembeni kuna watu, na hii watu huja kununua kama mbegu kwenda kupanda, na wengine kwa matumizi mengine kama kusaga na kutoa unga.

Wakulima wakiwa wanapanda mbegu kwenye viroba vyeusi vilivyofungwa, na kuwekewa udongo pamoja na mbolea ndani. Uzalishaji wa aina hii ni bora, kwa sababu hutegemea baadae kuja kupanda sehehemu kubwa ya shamba nyingine.

Mbwa wa tatu wapo kwenye banda lililotengenezwa vizuri na kuwekewa mlango wa chuma, na hii ni kwaajili ya usalama wao lakini pia na kwa watu wengine wanaokatiza eneo hili kuepusha na hatari inayoweza kutokana na mifugo hii.

Mabanda madogo yaliyojengwa kwa mbao na kuezekwa kwa mabati juu, na kuwekewa mlango Mmoja pamoja na madirisha mawili. Hii ni kwaajili ya kufugia mbwa na wanyama wengine kwa usalama zaidi.

Daktari wa mifugo aliyevalia barakoa puani, akiwa amemshika mbwa eneo la kichwa, anaendelea kumfanyia matibabu ikiwemo kumuepusha na magonjwa mbalimbali, lakini pia kumpa chanjo ili kujikinga

Mbwa akiwa anapata chakula sehemu yake maalumu kwenye banda, ikiwa limejengwa imara kwa mbao, na ina sehemu maalumu ya kulala. Madaktari wa wanyama hushauri kuzingatia usafi wa mifugo hii.

Banda dogo lililotengenezwa kwa mbao na juu kuezekwa kwa mabati, lina milango miwili, kwa nje kumewekewa vibakuli vidogo vidogo, ambavyo huwekewa chakula. Hili hutumika kufugia mifugo mbalimbali, ikiwemo paka, mbwa.

Mbwa akiwa anapata chakula kwenye chombo maalumu, kilichotengenezwa kwaajili yake. Madaktari wa wanyama husisitiza mara kwa mara, umihimu wa kuwajali kwa kuzingatia usafi na hali zao za afya ,ili kuboresha maisha yao.

Vibanda vidogovidogo vitatu vilivyojengwa kwa mbao, na moja kupakwa rangi la kijani vikiwa na mlango mmoja na kadirisha kamoja kadogo, hii ni kwa ajili ya kufugia wanyama kama mbwa, paka.

Vibanda vilivyojengwa kwa mbao vyenye dirisha pembeni na mlango, vikiwa vimeezekwa vizuri kwa juu. Hutumiwa kama makazi ya mbwa na wanyama wengine kama paka.

Mbwa akiwa amefungwa mnyoyoro shingoni, amewekwa kwenye banda lake maalumu ambalo kwa mbele limewekewe nyavu ili kumsaidia kupumua vizuri. Na hii ni kwa ajili ya kwenda kumpatia matibabu kwa daktari wa mifugo.

Ndege mnyama akiwa anaruka sehemu ya bwawa la maji mwingine amesimama. Aina hii ya wanyama hupendelea kukaa kwenye vyanzo vya maji na ndipo hujipatia chakula kama samaki na wadudu wengine.

Mnyama aina ya twiga akiwa amesimama eneo la mbuga, ambalo halina nyasi, ametoa ulimi nje. Mbele yake kuna miti mirefu na vichaka, na kuna wanyama wengine wakiendelea kupata chakula.

Mnyama aina ya twiga akiwa amesimama katikati ya msitu wenye vichaka vingi na nyasi, pembeni kumejengwa nyumba ya watalii ambapo hukaa na kufurahia kuwaona wanyama hawa wakubwa, mandhari haya yanapendeza na yanavutia.

Nyati wawili wakubwa, mmoja mwenye pembe ndefu wakiwa wanakunywa maji, pembeni kuna barabara. Hawa ni wanyama wanaokaa kwenye hifadhi na misituni, lakini pia wanafanana na ng'ombe na huliwa na binadamu kama kitoweo.

Ndege wa angani mwenye rangi zilizochanganya nyeupe na nyeusi, akiwa amesimama kwenye nyaya za nguzo za umeme. Aina hii ya wanyama hupendelea kuja sehemu kama hii kwaajili ya kupumzika.

Mtu mmoja akiwa amesimama, ameshika chupa, ameliweka kwenye kinywa cha tembo, wakati huo tembo mdogo mwingine akiwa amelala chini, kuna watu nyuma wakitazama tukio hilo.

Viboko wakiwa majini huku wameinua vichwa vyao juu wengine wakionekana kwa mbali. Wanyama hawa wanaosifika kwa uzito hupendelea kukaa sehemu zenye baridi kulainisha miili yao na kupunguza joto la mwili.

Tembo akiwa amesimama, mbele yake kuna miti ambayo ameivunja, lakini nyuma kuna watalii ambao wanapiga picha, na wengine wanaendelea kufurahia uasilia wa hifadhi.